Mifuko ya nyasi iliyokatwa na kupangwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirishwa, nyasi hizi hutumika kama chakula cha mifugo ya ng'ombe, mbuzi na kondoo hasa wakati wa kiangazi ambapo malisho huwa mchache, kuweka nyasi kwenye hali kavu na safi husaidia kuhifadhi virutubisho vyake vya muda mrefu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia ya usafi anamwaga maziwa kwenye chombo kikubwa cha chuma. Anafanya kazi katika mazingira safi yanayoashiria shughuli ya uzindikaji na ukusanyaji wa maziwa kwa ajili ya matumizi au biashara.

Maziwa ya ngo'mbe ikiwa inatengenezwa ili ikunie ama ipelekwe sokoni. Kuna jamaa ambapo huwa anatengeneza saizi ili baadaye watumie watoto wake ama familia. Inaezakuwa wakitaka kupeleka sokoni wanunue.

Watu watatu waliovaa mavazi ya usafi wakifanya kazi ya kuandaa au kuchakata maziwa. Wawili wamesimama wakimimina kitu kwenye chombo na mmoja ameketi pembeni akifuatilia. Wote wamevaa mavazi meupe na buti wakionyesha mazingira ya usalama wa chakula.

Jamaa akiwa anatengeneza shamba lake anaweka hapo miti ili ndizi hizo isianguke ama isipate vitu zingine ambapo huwa inakula manyonda na vitu zingine akiwa anaweka karibu na nyumba yake.

Ndama wawili wamelala ardhini wakipumzika juu ya mchanga. Wanaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye majani kidogo huenda wakifurahia jua au wakipata usingizi wa mchana.

Shamba lenye mimea ya migomba mimea yamelimwa kwa mistari vizuri lilnalounda rangi ya kawia shamba linaonekana limetunzwa vizuri na mimea ni mimea ya afya inawezekana ni shamba la ndizi au utafiti wa kilimo.

Lundo kubwa la majani makavu au nyasi, lililotandazwa kwa uangalifu inaonekana kama limetengenezwa kwa madhumuni maalum huenda ni kwa shughuli ya kilimo kama kutengeneza silo au kuhifadhi chakula cha mifugo.

unayoona ni ya nyumbani yenye mazingira ya tuaona paa la nyumba ya mabati tangi ya maji lilowekwa chini kwa ajili ya kukusanya mvua na miti ya migomba iliyojaa nyuma ya uwanja mandhari ni ya asili na yenye utulivu wa kijijini

Mama mmoja akiwa sokoni anauza ndizi za manjano amezipanga vizuri juu ya meza na anaonekana kuwa ni mchangamfu akihudumia wateja. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi za watu wakinunua bidhaa mbalimbali karibu na njia.

Shamba la mahindi ambayo yameanza kumea vizuri. Mahindi haya yamepandwa kwa mstari yanaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji. Ardhi ni ya rotuba na mazingira yanaonyesha kuwa ni msimu wa mvua.